Naona mhudumu katika hospitali na ako na vipimo mbalimbali. Vipimo ambavyo vimeekelewa pale viko chupa ambazo ziko nane. Kisha ameshikilia kwa chupa kubwa anaendelea kupima, ishara kwamba ako katika maabara ya hospitali.

Ni katika shambani na huu kuna hiyo maindi ambayo iko shambani, tayari kuna mdudu ambaye ameingilia maana kwenye kuna shimo katika majani hayo, na sana sana yameanzia hapo katika katikati yakuadhiri hiyo mimea.

Hapa tunaonyeshwa vyakula ambavyo vimetolewa shambani, limeweza kupikwa na kisha vinapakuliwa kama chakula ambacho sasa kitakuwa mzuri kwa mwili.

Kuna mkulima ambaye ni mama, ameweza kuvuna ndizi zake, ziko pale amezileta, anafurahia sana, anatabasamu, akingoja wateja wake wakuje kununua.

Gari limekujia maziwa, yule mhudumu wa kupale, anashugulikia, kunao wengine wanangoja, yeye ako pale wanaelekeza hiyo mpira kwenye hiyo mitungi ambayo iko na maziwa.

Hapa naona wakulima wameweza kukusanya maziwa. Imeweza kuletwa pale, kuna watu wawili pale ambao wanashughulikia kuanzia hapo sasa maziwa ikishafika nao waweze kufanya hiyo jukumu lingine la kuhakikisha imeweza kuenda kwenye ilikuwa inahitajika.

Naona mkulima pale ameweza kujifunika kichwa ili nywele isije kuingia kwa maziwa. Maziwa yale ameweza kuyachunga nimeona ameweka kitambaa akiyamwaga yakienda kwa ile tanki kubwa yanaweza kutolewa uchafu.

Hapa naona ni mavuno, yameweza kuvunwa, na kuna hio inaweza sasa kukaushwa, iko kwenye hiyo process .

Hapa inaonyesha kwamba chakula hiki kimetokana na shambani na kiko tayari kwa matumizi.

Naona hapa ng'ombe ambao wameweza kufungiwa mahali. Naona huyu mkulima anataka kuwaosha maana kuna ile pipe ambayo kunayo.

Hapa naona mkulima moja ambaye anakama ng'ombe wake. Ng'ombe anaonekana akiwa mtulivu anapo kamuuliwa huyu ng'ombe pia anaonekana hana afya sana.

Picha ambayo inaonyesha ndizi, mgomba wa ndizi na ndizi yenyewe. Ndizi yenyewe imekomaa. Ndizi yenyewe ikona afya, inakaa kubwa sana na uzito wake unafanya mgomba kuonekana kana kwamba unataka kuanguka.

Naona ndizi kubwa, ndizi nzuri ambayo imeweza kuvunwa kutoka shambani. Ndizi yenyewe imeweza kuwekelewa. Ni kama inataka kwenda iko tayari kupelekwa kuuzwa katika sokoni. Ndizi yenyewe iko kijani kibichi.

Hapa naona ni wakulima, kuna mkulima pale pia ameweza kuleta mhudumu ambaye anashughulikia mifugo. Naona ni kwamba hawa ng'ombe wanashughulikiwa na kuna dawa wanaoshewa. Pia kuna ng'ombe mwingine ambaye anangojea pale.

Hapa naona kuna machine hapo. Kuna ngombe pale ambao wanatolewa maziwa wanakamuliwa na hii machine . Hizo mashini ni mbili. Wanaonesha teknolojia ya kutumika katika kilimo kutoa maziwa direct kwa ngombe Kuja kwa machine kutoka kwa machine kwa kitu cha kuchukua.

Ni katika shamba wameweza kuonysha ile sehemu ambayo imelimwa. Kuna sehemu ambayo haijalimwa. Mimea ambayo iko shambani inaonyesha ni ndizi ambazo zimeweza kuendelea kukuwa, lakini hazijatengenezewa vizuri, maana inaonyesha kuna magugu pia.

Naona ng'ombe ambao wana afya sawa sawa. Wamekula wakashiba .Wanangojea wengine wanaonekana wakiwa na maziwa mengi sana ,hawajakamuliwa.

Katika hii kilimo cha ndizi kuna zile changamoto zinaonekana. Magugu pale ni mengi, ndizi zenyewe hazijazaa ingawaje pale mbele zinaonekana zikiwa zinastahili kuwa zimezaa lakini hakuna dalili.

Wakula ambao wako na mashine ambayo wakishaleta maziwa, lazima yapitie pale kwa mashine, kuhakikisha kwamba maziwa watakayoyauza imefikia kipimo kanachohitajika.

Hapa tunaona mkulima ako katika shamba lake, anaangalia hiyo ndizi yake moja imeweza kuwa ni kubwa sana. Ameweza ishikilia na mti kuipa support na anaangalia iwapo imekomaa aweze kuivuna.

Naona nyasi ambazo zimeweza kukatwakatwa kisha zikaweza kupangwa na hii ni chakula ya wanyama hasa wanyama wa kufugwa nyumbani kuonyesha kwamba wakulima wako tayari katika nyakati za kiangazi wakati ambapo unapata nyasi haipatikani vizuri.

Kuna mkulima, ambaye ni mkulima wa ndizi. Ameweza kuacha ndizi yake ikaweza kukomaa, mpaka ikaiva, na anashikilia sasa, anashangaa anashikilia kuona kwamba imeivia shambani.

Hapa tuko katika kwenye shamba na wameonyesha mahindi ambayo iko shambani lakini iko na shida. Kuna ugonjwa hapo, unaona hiyo mahindi inaonyeshwa hapo iko na ugonjwa inakaa nyeusi nyeusi. Kumaanisha wanataka huyu mkulima aweze kutambua hii na wajue ni njia gani ya kuzuia hii ugonjwa.

Naona wakulima wameweza kuvuna, wanaanika na kuna hao wateja wako hapo wakiskizana watauzia.

Mnada hapa naona ni katika soko, ambapo wakulima wameweza kuleta mazao yao kutoka shambani. Na ile ambayo imeonyeshwa ni ndizi wakulima wa ndizi. Wameweza kuvuna nyingi mno, kisha wanangoja wateja wao.

Huyu ni mkulima. Kilimo cha biashara. Ameonyesha pale ndizi yake vile ameweza kufanya ukulima mpaka ikafikia hapo na kisha anaonyesha vile imeweza kunawiri vizuri.

Hapa kuna mkulima mmoja ambaye anajivunia kilimo yake. Ameweza kuvuna ndizi kisha ameweza kutoa moja maganda na anafurahia sana ameweza kuishikilia ili aweze kupigwa picha.

Hapa naona ni kwenye kilimo na kuna ngombe ambao wameweza kutengenezewa kila ngombe mahali pake pa kuingizia mdomo wanapolishwa chakula. Na kuna hapo gate ambayo mtu ataingilia kuweka hiyo chakula...

Hapa naona mkulima ambaye anajifurahisha kutokana na ile maziwa ambayo ameweza kuyapata kutokana na ukulima wake wa kufuga ng'ombe.

Hapa tunamuona mkulima . Mkulima mwenyewe ni mama anashughulikia mifugo wake na kwa sasa tunaona kila anachofanya ni kwamba anawanyusia dawa kuzuia magonjwa ya ngozi.

Ni shambani. Shamba la ndizi. Kuna zile zimeanza kurefuka. Kuna zingine bado ziko chini. Kuna mti pia umewekwa pale katikati. Inaweza kuwa inatofautisha kulingana na ule wakati ambazo zilipandwa.

Naona pale mchungaji. Ng'ombe ni watano. Pale chini kuna miti ya mahindi ambayo imekauka. Na wale wametengenezewa sehemu wa kisha kula wanatulia. Ndio maana mchungaji yako pale amewalisha wanatulia kiasi. Na ni wa msimu wa jua kiangazi.

Kwenye hilo shamba wanaonyesha ukulima wa ndizi, wameonyesha ndizi ambazo zimepandwa, pia zinapandwa kupitia njia ya kunyunyuziwa maji. Naona kuna mifereji pale, ambayo inaelekeza maji kwa hizo ndizi.

Naona pale kuna huyu jamaa ni mkulima, ambaye ameweza kupata kuleta mazao yake, amevuna ndizi, amekata kata, kumaanisha kwamba wateja wake wanataka ikiwa hali hiyo. Sasa anangoja waweze kuja kisha aweze kuuza ama kuwapea. Vile wamekubaliana.

Naona pale kuna mahindi ambayo yamewekwa pale shambani. Shamba lenyewe naona kama kuna maji imepita pita. Magugu yameweza kujaa pale. Shamba halijapaliliwa.

Inaonyesha kilimo, kilimo cha ndizi, ndizi ambazo zimepandwa, kuna zile ambazo bado ni changa, kuna za kadri na kuna zile ambazo moja imeanza kukuwa.

Hapa naona ndizi tamu zinazakaa manjano zimekomaa zikaiva ziko tayari kwa kuliwa na zinapendeza anaweza kuziekelea pale juu ya meza akaweza kuzionyesha vile ndizi moja ikashikana na ikawa mbili.

Hapa naona kuna ng'ombe wa maziwa, ana huyu ng'ombe ameweza kuwekewa chakula, na pale kuna mashini ya kukama, ambayo imeweza kufix maziwa inatoka pale, inakuja kwa hii mtungi ambaye imeonyeshwa. Ng'ombe akiendelea kukula, maziwa nao yanaendelea kukamuliwa na mashini.

Wakulima wanajinufaisha baada ya kutoa kilimo kizuri. Ndizi hapo imeweza kunawiri vizuri. Wanaweka pamoja kisha lori ije ipeleke sokoni mahali ambapo itaweza kuuzika waweze kupata ile mapato yao waweze kujua kama wamefanya faida ama hasara.

Naona hapa kuna ndizi nzuri sana, ambayo imeweza kutoka kwa wakulima. Ndizi yenyewe imeiva na iko tayari kwa kutumika kama chakula.

Hapa naona wameweza kuleta baadhi ya vitu ambavyo vinatokana kutoka na kilimo na jinsi ya kuweza kuvitengeneza kuvishughulikia. Wameweza kuweka pale kitu ya kuchota calabash . Mmoja anataka kuchota, mengine imewekelewa tu, mwingine anaendelea kuchota.

Hapa tunona ni katika shamba, sekta ya kilimo. Mahindi ambayo yako shambani hayana afya nzuri. Tunaona yamekuliwa na wadudu, pia ukiangalia rangi yake haiko kijani kibichi kabisa, kumaanisha, kuna shida ambayo inastahili kutatuliwa kwenye hii mahindi ndiposa ikuwe vizuri izae.

Ukulima wa ndizi. Naona pale ndizi ambayo imeweza kuvunwa na iko tayari kwa kuuzwa ili iweze kuwa pesa.

Hapa naona kuna mbegu ambazo zimepandwa, na zinangoja watu waje kununua, ili waweze enda kupanda katika mashamba yao. Naweza kutoa matokeo yao katika wizara ya kilimo.

Hapa tunaona kwamba kuna wakulima wawili ambao wanafanya hiyo kazi. Wanashughulikia ng'ombe. Wakati ni wa kukama ng'ombe na kuna machine ambazo wameweza kuwekea wale ng'ombe. Hayo maziwa yanaweza kutoka na naona kwamba hakuna uchafu ambao utakaoingia kwenye hiyo maziwa.

Naona mtu ambaye amebambua ndizi ambayo haijaiva kisha ameweza kuishikilia akionyesha na nyuma yake kuna yenye haijaweza kutolewa maganda.

Kuna mkulima ako shambani lake. Ndizi imeweza kukuwa. Imeweza kuinyeshana. Imeweza kuionyeshana vile ameweza kuilinda, akaipalilia akaipa mbolea mpaka ikafikia kwenye iko.

Dada, ana- anaweza kuelezea. Ile kazi ambayo wanafanya, na wahudumu wa serikali ambao wameshughulikia mambo na kilimo. Hakika wanaweza shuhudia wakipewa maelezo kuonyesha kwenye sasa hivi wakulima wamefikia na sehemu ambayo serikali imeweza kuwasaidia.

Hapo tunaona ng'ombe na pia hapo kuna mkulima ambaye ameshikilia kitu huenda anataka hii maziwa iingie hapo aweze kuyapima ili ajue ni nini kinachoendelea.

Naona soko la kuuza ndizi. Kuna machungwa pale na kuna aina zingine za matunda ambazo zimeweza kuwekwa katika vitengo mbalimbali.

Naona hapa ndizi tamu ambaye imeweza kuletwa hapa, imeweza kuiva, vile iliweza kukatwa kwa shamba ikawachwa mpaka ikaiva ivo, imeshikiliwa kwa sababu naona kuna mkono imesupport kutoka juu.

Naona ngombe wawili ambao wamelala chini. Hawa ng'ombe huenda wamekufa na huyu mkulima atakuwa amepata hasara kubwa sana. Amewaacha pale hili aweze kwanza lete mhudumu wa wanyama aweze kujua ni shida gani imefanya wakaweza kufa ili ajizuie asije akapata hasara ingine.

Naona ng'ombe wanne, wawili ni wakubwa, wawili ni ndama, hao ng'ombe wameonyeshwa pale, hapa kuna wale wengine wako pale ndani wanaonekana kwa umbali, mkulima amewaonyesha labda kuna yale mambo anataka kuelezea.